Mimea michanga ya majani ya saladi inapandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa wa kilimo cha maji. Mifereji meupe ya plastiki imeshikilia mimea huku maji yakitiririka taratibu kwa ajili ya kuipa virutubisho. Mandhari ni ya kijani inaonekana teknolojia safi ya kilimo cha kisasa kisicho na udongo.

Majani mbichi ya mboga yanamea kwenye mfumo wa kisasa ya kilimo cha maji. Mizizi yao imeningia kwenye tangi la samawati .Mimea imepandwa kwenye vibuyu vidogo vilivyoshikiliwa kwa mteremko. Na maji hutoa virutubisho vinavyohitajika kwa ukuaji bila kutumia udongo.

Mwanaume aliyevaa shati la mistari ya machungwa na kofia ya kijani amesimama ndani ya greenhouse . Mazao ya stroberi yamepandwa kwa mfumo wa vertical wakitumia mabomba meupe ya plastiki. Mazingira yanaonyesha kilimo cha kisasa chenye mpangilio mzuri ya kiteknolojia kuhifadhi nafasi ya kuongeza uzalishaji.

Miche ya mboga imepandwa kwenye mifereji ya plastiki, iliyopanda juu ya ardhi. Mfumo wa umwagiliaji ukitumiwa kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi. Bustani imepangwa vizuri, na sehemu ya nyuma kuna kijani kibichi, na eneo la bustani lingine.

Kitalu kilichofanyikwa kwa plastiki imejaa mimea ya lettuce iliyokuwa vizuri kwa meza za mbao. Mazingira yamepangiliwa kwa ufanisi vya kuonyesha kilimo cha kisasa cha ndani kwa udhibiti wa mwanga na unyenyevu. Mwamba wa rangi umesimamishwa juu huenda ikatumika kudhibiti wa dudu au kuongeza hewa.

Mpangilio wa kilimo cha kisasa unaotumia mabomba meupe ya plastiki imeonekana, ambapo mimea midogo imepangwa katika vibete vya mviringo vilivyojazwa mchanga. Mabomba yamepangwa kwa mwelekeo wa miuniko na kuunganishwa kwa njia ya kifundi kuruhusu mfumo wa umwagiliaji wa matone wa ufanisi mkubwa katika bustani ndogo.

Mboga za saladi zinaonekana zikiwa zimepandwa kwenye mabomba marefu meupe ambayo yamelazwa kwenye mchanga. Inaonekana ni mfumo wa haidroponiki na mboga zenyewe ni za rangi ya kijani kibichi.

Hili ni shamba kubwa la ukulima wa nyanya, linaonekana likiwa na mbao ambazo zimetandazwa juu na zingine zimeingizwa chini ya mchanga, huku zikishikilia hizo nyanya kwa usaidiaji wa ukuzaji bora.

Shamba kubwa lenye safu ndefu zilizopandwa strawberry , ikiwa limepangwa vizuri, na juu yake kuna paa ambayo inaingiza mwanga, inayoonekana kua imetengenezwa kwa karatasi.

Ng'ombe wengi wa maziwa wenye rangi ya nyeusi na nyeupe wamesimama kwa mstari ndani ya banda la kisasa. Kila mmoja amewekwa sehemu ya kula na shingo zao zimefungwa kwa minyororo. Sakafu imeinuka na nyasi kavu na taa huonekana ikimulika ndani ya eneo la kukulia.

Kuku wengi wamejaa ndani ya banda kubwa la kisasa ,wamepangiliwa kwa mstari wakiipata maji na chakula ,kupitia mifumo maalum ya kulishia. Mwanga wa umeme inaangaza eneo lote. Banda lina nafasi ya kutosha lakini limejaa sana. Hii inaonyesha ufugaji wa kisasa wa kuku wa biashara kwa kiwango kikubwa.

Shamba kubwa la mananasi lililolimiwa vizuri, na anga inaonekana ikiwa nyeupe na safi. Kwenye minanasi kuna mananasi yamekua tayari.

Kabichi nyingi zimepandwa kwenye safu nadhifu kwenye shamba kubwa sana. Kando ya shamba kunaonekana kukiwa na vichaka vilivyo kauka na kando yake kuna miti mirefu ya rangi ya kijani kibichi.

Vitunguu vingi vikiwa vimetandazwa chini, labda sokoni ili vichaguliwe kwa ajili ya uuzaji. Muuzaji amepiga magoti katikati ya hivyo vitunguu huku akivichagua.

Majengo ya kisasa ya kilimo cha kisayansi yanaonekana katikati ya eneo la kijani kibichi lililo na miinuko ya milima kwa mbali. Nyumba hizi za plastiki hutoa mazingira bora ya kukuza mazao, udhibiti wa joto. Mazingira haya huwezesha uzalishaji endelevu hata katika hali ya hewa isiyodhibitika.

Wanafunzi wamevalia sare ya kijani na aproni jeupe wakihudumia maua kwenye meza za kazi. Wanapangailia na kufunga maua katika mazingira safi ya kiwanada. Maua ya rangi tofauti yako kwenye vikapu huku chupa za dawa au maji zinaonekana mezani. Kuta za ndani zinamaandishi NO WAITING .

Wafanyikazi wamevaa glovu wakihusika na upangaji wa nyanya kwenye mashine ya kusafirisha bidhaa. Nyanya zimewekwa kwenye vibebo vya plastiki vya kijani vikiwa kwenye mistari mirefu vya uzalishaji. Mazingira yanaonyesha shughuli ya ufugaji wa chakula viwandani kwa lengo ya kuhakikisha usafi na utaratibu wa kusambaza bidhaa sokoni.

Shamba la kahawa lililojaa kahawa nyekundu na njano na matawi ya rangi ya kijani, huku mwanamke anayechuna kahawa akionekana kuwa na nguo ya samawati na nyeupe, huku kichwani akiwa na kitambaa cheupe.

Shamba kubwa linaonekana ikinyunyuziwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa kisasa wa mzunguko wa mistari ya mimea inenyooka vizuri itanisha kilimo cha kitaalamu. Mashine ya umwagiliaji na magurudumu na mabomoa marefu yakitoa maji kwa usawa. Mandhari ya milima midogo ipo nyuma ya shamba hilo.

Shamba limeandiliwa kwa ustadi na limewekwa mfumo wa umwagiliaji wa matone unaopita katikati ya mstari ya mmea umepanga. Udongo unaonekana kuwa na rotuba na mmea inamea vizuri. Mazingira yamezungukwa na mti ya uzio wa waya, wakionyesha juhudi za kilimo endelevu katika eneo la kijiji.

Shamba kubwa lenye mimea ya kijani linamwagililiwa kwa kutumia bomba jeupe linalowekwa pembeni. Maji yanatoka kupitia matundu madogo na kusambazwa sawasawa kwenye mistari ya mimea kwa ajili ya ukuaji bora. Mbinu hii ya umwagiliaji huongeza uzalishaji na kuhakikisha unyevu wa kutosha ardhini.

Shamba limeandiliwa vizuri kwa mpangilio wa mistari na lina mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba meupe na meusi yamewekwa kwa usahihi ili kusambaza maji moja kwa moja kwenye mazizi ya mimea. Udongo unaoneka kavu na mimea midogo imechipuka katika mistari iliyo pangwa kwa uangalifu mkubwa.

Mpangilio wa mabomba ya umwagiliaji matone umewekwa shambani kwa ustadi. Mimea michanga imemea kwenye mistari wa udongo iliyoandaliwa vizuri. Huku kila mmea ukipokea maji moja kwa moja kupitia bomba ndogo lenye valve . Mfumo huu huokoa maji na kuhakikisha kila mmea unapata unyevunyevu wa kutosha kwa ukuaji bora.

Shamba kubwa la ukulima linaonyesha mfumo wa kulima kupitia unyunyizaji wa maji kwa matone. Kuna wakulima wawili ambao wamesimama, na mmoja amegemea kando ya shamba chini.

Shamba kubwa lililogawanyishwa kwa sehemu tofauti na mimea tofauti, huku likionyesha ukusaji wa mimea kupitia mfumo wa umwagiliaji wa maji na matone. Mabomba yamelazwa chini kwenye mchanga.

Mimea changa imelimiwa kwenye udongo na bomba la umwagiliaji matone limewekwa sambamba ili kunyunyuza maji moja kwa moja kwenye mizizi. Njia hii unapunguza upotevu wa maji na kusaidia ukuaji mzuri wa mimea. Hii ni teknolojia bora kwa wakulima kwenye maeneo yenye ukame.

Shamba lenye mimea michanga limepangwa kwa mstari ya moja kwa moja, na kila mstari umewekwa mfumo wa umwagiliaji wa matone ya udongo unaonekana kuwa na rotuba na mimea inakua vizuri kwa usawa. Mazingira ya shamba yanaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo.